Moto unawaka rangi ya manjano, inaonekana kuwa inateketeza miti miti inaeza kuwa ni msitu. Pia kuna miti mirefu mirefu yaliyo na matawi ya kijani kibichi. Kuna moto unatoa moshi rangi ya nyeusi.

Kuna watu wawili, kuna muuguzi na mgonjwa. Mgonjwa amekalia kiti na amepanua mdomo wake. Muuguzi amevalia miwani, amevalia pia glovu katika mikono yake. Anatumia kitu kuegeza dawa katika mdomo wa mgonjwa.

Hii ni chupa, chupa hii ina kifuniko cheusi. Kuna maandishi kadhaa mbele ya chupa. inaonekana chupa ina tembe tisini. Kwanza kuna jina ya dawa hiyo yenye iko na tembe. Pia kuna maelezo jinsi tembe hizo zinafanya kazi .

Kuna wauguzi wawili wamevalia barakoa. Mgonjwa aliyepanua mdomo ana kidevu. Ana kitaki katika sikio lake la kulia, amevalia mkufu mkononi. Wauguzi wamevalia glovu.

Mtoto amebebwa, wamekalia kiti. Aliyebeba mtoto amevalia barakoa. Kuna muuguzi aliye na sindano mkononi, huenda kuwa alikuwa anamtibu au anampa chanjo. Kuna dirisha nyuma ya wale watu wawili. Pia kuna chati katika ukuta ule.

Kuna chupa tatu , chupa moja imeandikwa jina la dawa, zile zingine mbili hazijaandikwa jina. Kuna barakoa katika upande mwingine, kuna sindano , sindano hiyo ina vipimo kama vile ishirini, thelathini arubaini hadi mia moja.

Kuna maji mengi yanaoonekana kuwa yamefurika. Kuna watu wawili wanatumia ndoo, mwingine anatumia beseni kuchota yale maji wakimwaga kule nje. Mmoja amevalia shati ya samawati, amesuka nywele. Mwingine amevalia barakoa na amevalia rinda.

Kuna watu wawili waotembea katika maji inaonekana imefurika. kuna jengo lililo jawa kwa mabati hilo jengo. kuna vitu tofauti tofauti kuna mitungi na beseni pia kuna jumba jingine mkaba ilio na mabati ya samawati.

Hii ni chupa, chupa hii imefunikwa inaonekana kuwa ni chupa ilio na tembe ,Kuna tembe sitini juu ya chupa Kuna maandishi kadhaa kadhaa, maandishi haya yanaonesha jinsi zile tembe zinafanya kazi.

Kuna watu wawili, muuguzi na mgonjwa. Muuguzi amevalia barakoa na amefunika kichwa yake. Amevalia glovu nyeupe. Mgonjwa amelala kitandani, amepanua mdomo wake, muuguzi anamwangalia meno.